Boksi hii ina rangi ya machungwa upande wa juu na upande wa chini, na umefunikwa. Ina maandishi makubwa CBD, ni ya kupakia bidhaa ya kupaka ili kupunguza maumivu ya mwili. Bidhaa hii haina dawa zote za kulevya, na hufanya kupunguza maumivu kwa haraka sana.

Hili ni boxi la chanjo ya homa ya manjano iitwayo Stamarile na imefungwa vizuri sana. Dawa hii hupatikana kwa tu agizo la daktari na yafaa kuhifadhiwa mbali na watoto ili isije ikawadhuru.

Mezani kuna chupa za dawa zilizo na vifuniko vyeupe. Muuguzi aliyeketi amevalia barakoa na pia amekifunika kichwa chake. Anaonekana akiwa akipakia au kupakua dawa zile kutoka kwenye boxi .

Mwanamke mmoja amelazwa juu ya kitanda cha hospitali, muuguzi anayemhudumia ni mwanamke aliyesuka vizuri sana na amevalia barakoa, mikononi ana glavu nyeupe ili kujikinga kutokana na uchafu wowote ule, huduma hii hapa ni ya bure.

Mwanamke mmoja mrembo aliyesuka vizuri sana na pia kuvalia miwani anaonekana akiwa amelazwa kitandani ili kuhudumiwa. Muuguzi ambaye ni daktari wa meno amevalia glovu ili kujikinga na uchafu wowote ule na pia ana tochi machoni kuhakikisha tu anaona vizuri.

Mwanamke mmoja aliyesuka nywele yake anaonekana akiwa ameketi huku amekodoa macho. Amevalia barakoa na pia anadungwa sindano mkononi. Muuguzi anaye mhudumia ana saa kwenye mkono wake wa kushoto.

Mwanaume mmoja aliovalia shati linaloonekana kuwa jeupe amevalia kofia kichwani na pia ana barakoa hili kujikinga na hatari yeyote ya dawa ambaye ananyunyisia mimea, mgongoni ana kipuyu cha kuhifadhi dawa hiyo nyuma yake na pia kando kuna mimea.

Mvua kubwa sana imenyesha na maji kufurika. Mtu mmoja anaonekana akiwa anatembea ndani ya maji. Majumba haya ni ya matope. Kuna jumba moja tu ambalo limejengwa kwa mabati na liko kando ya mgomba wa ndizi.

Chupa za chanjo ya homa ya manjano zinzonekana huku zikiwa na vifuniko vya rangi ya manjano. Kila chupa inadozi tano na ina maelezo ya kuhifadhiwa kwa hali joto fulani. Pia inafaa kutumika ndani ya masaa sita tu baada ya kufunguliwa.

Mvua kubwa sana imenyesha na hata kusababisha mafuriko, miti mingi na sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na maji. Barabara inaonekana na sehemu kidogo maji inapita juu ya barabara hio, hivo kuifanya kuwa hatari kwa usalama.

Wanawake wawili na mtoto .moja wako ndani ya hema. Mwanamke mmoja amemlea mtoto huyo huku mwingine akiwa ameketi akionekana kuzungumza na huyu mwingine. Mezani kuna karatasi na mwanamke huyo huyo ameshika kalamu ya rangi ya samawati na pia amevaa barakoa.

Mtu aliyevalia mavazi ya kitamaduni akionekana kuwa mganga wa kienyeji au mtaalamu wa dawa za asili anaonekana. Ana kofia nyekundu na mavazi ya kijani akiwa anakata tangu kutayarisha mizizi ya mimea ili kutengeneza dawa.

Chupa ya dawa imewekwa chini na vidonge vyake veupe na vya duara kuwekwa kando. Maandishi yaliyo juu ya chupa hii yanaonyesha kuwa dawa hii ina nguvu ya juu na inasaidia afya ya mifupa, mzunguko wa damu na mfumo wa kinga ya mwili.

Maboksi yanaonekana yakiwa yamepangwa kwa utaratibu fulani, pia kuna mwanaume mmoja aliyevalia koti jeupe pepepe ameshika simu yake kwa mkono mmoja huku mkono mwingine ukiwa unaonyesha kuwa anazungumza, mwanaume aliye kando yake anasikiza.

Sehemu hii ni ya ukame na maji ni ngumu kupatikana. Wanawake hawa wamebeba vibuyu kichwani kuonyesha kuwa wametoka kuteka maji. Nyuso zao zinaonyesha kudhoofika kutokana na jua kali linalowaka.

Mtu mmoja amelazwa katika kitanda cha hospitali, madaktari wawili wote wanawake wanaonekana wakimhudumia, madaktari hao amevalia makoti meupe pepepe na mikononi mwao mna glavu pia wamevalia barakoa.

Mwanamke mmoja aliye na ereni amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Muuguzi aliye simama anamhudumia huku amevalia barakoa na pia glovu mikononi, muuguzi huyu anamiwani na kichwa chake amenyoa kweli kweli.

Dozi ya chanjo, dhidi ya homa ya manjano inaonekana. Dozi hiyo ina kifuniko cha rangi ya zambarau. Kando ya chupa, kuna kile kifaa cha kutumia kuchanganya kabla ya kutumia.

Mtoto mdogo anayeugua amelazwa kitandani. Mwanaume na mwanamke wamesimama, huku wakimtazama. Mwanaume huyu ameinama kidogo tu, na amevalia miwani. Kule nyuma, kuna mwanamke mwingine aliyesimama pia na kuwekanisha mikono yake pamoja.

Watu wawili wamevalia ovaroli za rangi ya manjano ya kujikinga kabisa. Miguuni wana mabuti nyeusi. Mkononi, wana glavu nyekundu, huku wakiwa wanapokezana vibuyu vya rangi nyekundu na vina nembo ya kuonyesha kuwa kile kilichomo ni hatari.

Chupa hii imefunikwa vizuri sana. Imetoka kwa bidhaa iitwayo she need . Inatumika kwa kuongeza nishati na kinga ya mwili kusaidia ngozi, nywele na hata kucha. Pia, inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi ya samawati. Amevalia sweta kuonyesha kuwa kuna baridi. Ameshika chupa mbili mkononi na chupa moja inaweza kusomeka kwa sehemu. Nyuma yake maandhari yanakaa ya upweke.

Magongo ya kutembelea yameegeshwa ukutani. Gari la magurudumu pia linaonekana. Dirisha kubwa liko pale ili kuhakikisha mwangaza wa kutosha unapatikana. Muuguzi anamfanyisha mwanaume mmoja mazoezi.

Mwanamke mmoja ameketi akiwa amemlea mtoto mchanga kabisa anayehudumiwa na muuguzi aliyesimama. Muuguzi huyu amesuka nywele yake vizuri sana na nyuma ya mama yule aliyeketi kuna dirisha kule nje kuna jengo linaloonekana.

Muuguzi wa kike amevalia vazi la rangi ya samawati. Anatumia stelthoskopu kuskiza ule mpigo wa roho wa mtoto mchanga sana aliye hapo. Pia kuna mashine za hospitali ziliko katika chumba hiki.

Katika baraza hili la kibiashara wanaangazia mambo ya virusi vya Ukimwi na jinsi mtu anavyoweza kujikinga. Bango lililowekwa hapo limeandikwa kuwa mtu anaweza kujikinga kwa kutumia mipira na hata Kuna wanaume wawili wanasoma maandishi hayo. Kuna mwanamke mmoja aliyevalia blausi ya rangi ya manjano anaonekana pia akimwelezea mtu mmoja.

Mgonjwa na wahudumu wa afya, wako katika mazingira ya hospitali, mbele ya bango lenye jina la taasisi ya matibabu. Mtu aliye katikati amefungwa kwenye kifaa cha kusaidia kutembea au kusimama, kinachoashiria kuwa anapata huduma ya tiba ya mazoezi ya viungo. Wahudumu waliovalia makoti meupe pepepe, wamesimama karibu wakimsaidia.

Wanawake wanne wanaonekana huku mmoja aliyevalia kitambaa akiwa ameketi akionekana kuhudumiwa na mwanamke mmoja aliyevalia glovu nyeupe mkononi. Kwenye mkono wake wa kushoto mwanamke huyo huyo ana saa. Wanawake wale wengine wawili wanatazama kile ambacho mwanamke huyu anafanya.

Muuguzi aliyevalia sare rasmi anatoa dawa kutoka kwa chupa kutumia sindano, amevalia barakoa na pia amesuka vizuri sana, nyuma yake kunaonekana watu, wengine wanatembea na wengine wamesimama tu, wote wakiwa wamevalia barakoa, ili kujikinga na athari yoyote ile ya hewa.

Maji yamefurika na hata kufunika barabara. Magari yanaonekana yakiwa kwenye msongamano. Upande ule mwingine, kuna majengo ambayo yanaonekana na pia kuna posti za stima. Kuna gari ya rangi ya kijani kibichi ambalo linaonekana likiwa limezama upande wa mbele ndani ya maji.

Gongo la kutembelea liko pale nyuma. Mwanaume mmoja ameketi huku mikono yake ikielekea upande wa sikio lake la kushoto. Mwanaume na mwanamke ndio wanaoneka kumhudumia huku mwanamke huyu aliyevalia glovu nyeupe akiwa ameshika kitu kinachoelekea kwenye maskio ya mzee huyu aliyeketi. Yule mwanaume mwingine aliye nyuma, anatazama tu.

Mgonjwa mmoja ambaye ni mwanamke anaonekana akiwa amelazwa kwenye kitanda cha matibabu. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa anamhudumia, huku akiwa anaweka pipe kwenye mdomo wake, na huyu mwanaume mwingine huku akiwa anabonyeza ile mashine iko hapo. Madaktari wote hapa wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa.

Watu wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa, mtu mmoja ameketi na amefungua kitabu huku akiwa ameshika kalamu. Wanawake wawili ambao wamesimama mbele yake, wanaonekana kutazama kile kilichoandikwa kwenye kile kitabu. Pale kando kuna meza ambapo juu ya hiyo meza kuna kitabu, alafu nyuma yake kuna kiti.

Watu hawa wana viti vinavyo kunjwa na wanataka kuviweka pale ili waketi. Wengi wao wamevalia kofia za rangi ya samawati na baadhi yao wamebeba mikoba mgongoni. Kuna majengo ya rangi ya manjano kando yao na kule nyuma kabisa kuna jengo nyeupe. Kuna pikipiki ambalo limesimamishwa hapo kando yake.

Mwanamke huyu amemlea mtoto wake ambaye ndio amezaliwa tu na bado ameketi hospitalini. Kiti alichokikalia ni cha rangi ya kijani kibichi. Nyaya zinazoonekana ni zile ambazo zinatumiwa kwa mashine ya hospitali.

Daktari mmoja mwanaume amesimama na amevalia koti la maabara jeupe pepepe. Mfukoni kuna kalamu mbili. Anatazama kile anachokifanya kwa makini sana. Vitanda hivi ni spesheli tu kwa ajili ya wagonjwa.

Hapa ni hospitalini. Aliyekuwa waziri wa afya anazungumza na mwanamke aliyeketi kitandani. Aliyekando ya aliyekuwa waziri, amevalia mavazi ya kitamaduni. Wengine wote wanatazama na kuskiza kile kinachosemwa.

Wanawake wawili ambao ni wahudumu wa afya wanaonekana wakiwa wamevalia sare rasmi za kazi. Mwanamke mmoja amevalia sketi na mwingine amevalia suruali ndefu. Aliyevalia suruali ndefu anaonekana akimhudumia mtoto mdogo ambaye amelazwa kitandani. Mwanamke huyu amevalia glovu maalum kwa sababu ya kazi.

Mtu mmoja ameeka tembe mbili za dawa mikononi na anataka kuongeza zingine ili azimeze. Mikono yake ni safi na pia chupa yenyewe ni safi, ili kuhakikisha kuwa dawa hizi hazipati uchafu wowote.

Sehemu hii ni sehemu ya kiangazi na hata watu kupata maji ni vigumu. Wako hapa ili kuteka maji kutoka sehemu moja. Kuna wamama na watoto, baadhi ya watoto wanacheza wengine wao wanatumia toroli ili kuwasaidia kubeba maji haya kwa urahisi.

Chupa na dawa la chanjo ya polio inaonekana na chanjo hii yafaa kutumika kwa sindano tu na chupa hii ni ya mililita kumi, kando yake kuna sindano ambayo yafaa kutumika mara moja tu na upande ule mwingine kuna stetoskopu ya rangi nyekundu.

Mtu mmoja aliyevalia glovu ameshika ndoo nyekundu iliyo na maji ya povu. Pale pia kuna vitu vya kutumia kuosha choo. Amevaa mabuti mguuni. Kwenye ukuta wa choo hiki kumechorwa mchoro mbalimbali ya kuonyesha watoto wadogo.

Wagonjwa wamelazwa kwenye vitanda vya hospitali. Mmoja wao anaonekana kuumia mguu vibaya sana, damu ikiwa imechuruzika kwenye bandeji. Katika sehemu ya nyuma watu kadhaa wamesimama wakiwasiliana karibu na eneo la huduma kwa wateja.

Mtu mmoja amelazwa chali kitandani huku akiwa amefungua mdomo wake kutibiwa meno. Wauguzi wawili wamesimama mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. Wote wana barakoa na pia kuna taa linaloning'inia, kuhakikisha kuwa mwangaza ni wa kutosha.

Wanawake wawili wanaonekana, huku mmoja akiwa amemlea mtoto mchanga, naye huyu mwengine ambaye amevalia koti jeupe pepepe la mahabara, akionekana kumdunga sindano mtoto huyo mchanga. Wote wanaangalia kile ambacho yule muuguzi anafanya, na kando yao kule kabisa, kuna picha ambayo ni mchoro tu wa mtoto mdogo.

Mwanamke aliyevalia rinda anaonekana akiwa amelazwa juu ya kitanda cha matibabu. Mwanamke mwingine ambaye ni daktari anaonekana akiwa amesimama huku akimhudumia, mkononi mwake amevaa glovu nyeupe na pia amevalia barakoa. Hapa inaonekana ikiwa ni hospitali ya meno.

Mtu mmoja aliyevalia ovalori nyeupe pepepe ana kibuyu cha rangi ya kijani kibichi mgongoni ,kibuyu hiki kina dawa ambayo ananyunyizia mimea yake ,mimea hii imepandwa kwa mpangilio.

Wanafunzi wanatumia chupa kuchota maji kutoka kwa tanki kubwa la rangi ya samawati ambalo limepeanwa tu kama msaada kutoka Hopecare. Mwalimu wao amesimama hapo huku akiwaangalia. Maji yamemwagika mwagika hapo chini na kufanya kuwe na matope matope.

Watu wako hapa kwa uzinduzi wa mfereji ya maji. Mitungi imewekwa hapa chini tayari kutumiwa kuteka maji. Kuna wale ambao wanapiga picha na simu zao na pia kuna wale ambao wana kamera. Wengine wanaonekana kutabasamu huku wakitazama wazinduzi.

Mvua kubwa sana imenyesha na hata kusababisha mafuriko. Barabara imefunikwa na maji na hata magari yaliyojaribu kupita yameanguka. Watu wamekuja hapa, wengine kutazama na hata kusaidia na mmoja amebeba mkoba mgongoni.

Mwanamke mmoja mrembo ameketi na anahudumiwa na mwanaume aliyevalia miwani. Mwanamke huyu amevalia skafu shingoni na amevalia koti nyeusi. Ukiangalia hapo nyuma kuna watu wengine ambao wameketi na pia kiti ambacho mwanamke huyu amekalia ni kiti cha plastiki na ni kiti cheupe.

Nzige wamevamia mahindi kweli kweli na wengine wao wanaonekana kutafuna matawi, huku wengine wakitafuna tu mahindi yenyewe. Shamba hili linafaa kushughulikiwa kwa upesa maanake kwa mda mfupi tu, nzige hawa watakuwa wamekula nafaka yote.

Mwanamme mmoja aliyeketi amevaa kofia na ana barakoa, anahudumiwa na muuguzi aliyesimama. Muuguzi huyu amevalia koti la maabara nyeupe pepepe na pia barakoa. Hii inaonyesha ni wakati ule wa korona.

Mgonjwa amelazwa kitandani na kuna watu sita ambao wamesimama hapo, watatu wao wamevalia barakoa, mwanamume mmoja anaonekana akiwa amevalia mavazi ya rangi nyekundu kutoka juu hadi chini na ina mistari kidogo na nyuma yake imechorwa msalaba, kuonyesha ni watu wa msaada, na hapa ukiangalia pale nyuma pia kumeandikwa kuwa hapa ni pahali pa wagonjwa wa dharura juu analetwa ili kuhudumiwa kwa haraka.

Mwanaume na mwanamke wamesimama huku wakitabasamu kwelikweli kana kwamba wanataka kupigwa picha. Kando yao ni choo ya rangi ya samawati. Kule nyuma kuna gari na pia kuna mtu ambaye amesimama na kuegemea jengo la mabati lililo karibu naye.

Hii ni pakiti ya dawa, yenye tembe sitini na ni rahisi kumeza. Kulingana na maagizo, inaandikwa kuwa umeze mara moja tu kwa siku na ni laini kwa mfumo wa mwili, pia ina nguvu za juu. Virutubisho vya chuma hutolewa polepole ili kupunguza madhara ya njia ya mmeng'enyo wa chakula.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi na amemlea mtoto, ambaye wanawake wengine wawili wanaonekana wakiwa wanamhudumia yule mtoto, mwanamke mmoja anaonekana akiwa amemshika. Kuna mwanamke mwengine ambaye amesimama na ameshika kikapu, na pia amebeba mtoto. Pale nyuma kuna mtu ambaye anaonekana akibeba vitu fulani ambazo ni za rangi ya samwati.

Kifurushi cha dawa kinaonekana na kuna tembe tano za dawa ambazo zimewekwa mezani za rangi tofauti tofauti pia kuna glasi ya maji ambayo ina maji ndani ambayo pia imewekwa hapo mezani na meza yenyewe ni nyeupe.

Watu wamepanga foleni ili kupokea msaada, vibuyu vya mafuta vya rangi ya manjano zimewekwa sakafuni na kuna watu ambao wanavikagua, kuna gari ambalo limesimama na juu lina mizigo mingi, mwanamume mmoja ameshika bakora akiwa amesimama tu kando ya foleni.

Mwanamke alijifunza kitambaa kichwani anaonekana akiwa anatabasamu, akitazama huku. Na pia akiwasha mikono yake kwenye maji yanayotoka kwenye hiyo paip . Nyuma ya mwanamke huyu kuna kikombe, ambacho kimewekwa pale tu, na pia kule upande mwingine kuna majani kidogo kidogo.

Daktari anafanya vipimo vya maabara. Mikononi amevalia glovu ili kujikinga na madhara yoyote ya vipimo anavyofanya. Anatumia tochi ili kuona vizuri na pia amevalia koti nyeupe pepepe la maabara.

Dawa hizi tatu zilizo na vifuniko vya rangi ya kijani kibichi, ni za kuwapa wanaume nguvu za kiume. Dawa hizo zingine zina vifuniko ya rangi nyeupe pepepe ambazo za kampuni ya Mkoko.

Mvua kubwa sana imenyesha na ata kuharibu barabara .Watu wanaonekana wakiwa wamesimama huku wameshangaa sana baadhi yao wanarekodi kwa simu zao. kule nyuma Kuna miti ambao inaonekana.

Mwanaume mmoja amelala kitandani chali na pia amevalia miwani. Kifuani ana kitamba cha rangi ya samawati. Anayemhudumia amevaa barakoa ili kujikinga tu na chochote kile ambacho anaweza ambukizwa kwa njia ya hewa.

Mwanamke mmoja aliyevalia blausi yenye nembo ya kituo cha afya ametabasamu kwa uchangamfu mno. Amebeba kifaa cha masaji ya mwili kwa mkono wa kulia na kifaa kingine kwa mkono wa kushoto. Mazingira ya chumba kinachoonekana kinaonyesha kua yeye yuko kliniki au sehemu ya matibabu ya mwili.

Tabibu mmoja wa jinsia ya kike anaonekana akiwa anatabasamu na amevalia hereni huku akimchoma sindano mtoto mchanga ambaye ameshikwa na mamake. Mama huyu amevalia kitambaa kichwani. Kuna meza ambayo ina dawa jingine na pia kando ya meza ile kuna ndoo ya kutupia takataka.

Watu wameketi na wengine wamesimama huku mwanamke mmoja aliyelea mtoto akiwa amemshika ili adungwe sindano. Mwanaume mmoja ambaye ni muuguzi anasongea pale huku akiwa ameshika sindano yenyewe mkononi tayari kumhudumia mtoto huyo.

Hapa ni kwa wamaasai maanake mwanamke huyu amevalia mavazi ya kitamaduni ya kimaasai. Huku akihudumiwa na mwanamke mmoja ambaye amevalia koti la maabara nyeupe pepepe na barakoa. Mkononi ameshika sindano ambayo anataka kuitumia. Mwanamke huyu wa kimaasai amekalia kiti ambacho kimezeeka sana.

Mwanamke mmoja aliyesimama anazungumza na hadhira iliyoketi, wanaonekana kumsikiliza kwa makini, wengi wao wamevalia barakoa kuonyesha ni ule msimu uliokuwa wa korona, nyuma yao kuna majengo mawili na pia kule mbali kuna miti.

Tembe kubwa kubwa za dawa za rangi nyekundu zinazotisha kwelikweli, zinaonekana zikiwa zimetolewa ndani ya chupa lililowekwa hapo chini, kando yake kuna kitu cha kutumia ili kumpima mgonjwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya kijani kibichi ameketi huku akihudumiwa hospitalini. Wauguzi hawa wawili wamevalia barakoa wote na pia miwani. Koti zao za maabara ni nyeupe pepepe. Kuna mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyekundu anaonekana akiwa ameshika kitu alichokielekeza upande wa yule mgonjwa.

Kuna watu wanaonekana baadhi yao wakiwa juu ya boti na wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Nyuma yao kuna watu ambao wamesimama na wengine wanatembea. Boti hizi ziko juu ya maji machafu. Upande ule mwingine nyuma kabisa kuna majani.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti jeupe pepepe na tochi kichwani anazungumza na mwanamke anayemsikiza kwa makini. Mwanaume huyu ameshika kalamu mkononi na pia ana saa kwa mkono wake wa kushoto. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyeketi huku akiwa anahudumiwa.

Wasaidizi wanaonekana kwenye eneo ambalo jengo limeporomoka, wawili wao wanaonekana tayari wakiwa wanatembea keelekea upande huo huo wa jengo huku wengine wakiwa wamesimama kutazama na hata wengine kujadiliana tu, kando ya jengo hili kuna jengo jingine ambalo nje watu wameanika nguo.

Wanawake wanne wanaonekana na mtoto mmoja mchanga. Wanawake watatu wanonekana wakiwa wamevalia sare rasmi za kazi. Mwanamke mmoja ambaye pia amevalia barakoa anaonekana akiwa anamhudumia mtoto mchanga ambaye amewekwa kitandani. Yule mwanamke mwingine anaonekana akiwa anazungumza na yule mhudumu mwingine.

Daktari wa meno anahudumia mgonjwa ambaye ameketi na kuelekeza meno yake upande wa juu. Daktari huyu amevalia glovu ya rangi ya samawati na pia amevalia barakoa. Machoni ameweka tochi ili aweze kuona vizuri. Pale kando kuna karatasi shashi ambayo imewekwa juu ya meza.

Barakoa la rangi ya samawati limewekwa mezani, kando yake kuna chupa mbili za chanjo ya homa ya manjano. Pia kuna sindano ambayo itatumiwa kupeana chanjo hii. Sindano hiyo imeandikwa kumi hadi mia kuashiria mililita ambazo zitakuwa zinavutwa pale, unaangalia unavuta kisha unamdunga yule mgonjwa.

Mwanaume aliyevalia koti la maabara ya rangi nyeupe anaonekana akiwa ameshika dawa ya kiwevu kwa mkono mmoja na mkono mwingine ukiwa umeshikilia katoni. Na pia amevalia barakoa na amevalia miwani ana onekana kutia dawa hiyo katika sanduku hilo la katoni. Na pia shingoni amevaa tie.

Mwanamume mmoja ambaye ni daktari anaonekana akiwa ameweka tochi kichwani na amevalia miwani, pia mwanamume huyu amevalia barakoa na koti la maabara ambalo ni rangi nyeupe, mikononi amevalia glovu na anaonekana kumhudumia mwanamke ambaye ameketi na pia ana barakoa.

Mvua kubwa sana imenyesha na hivyo kusababisha maji kufurika kuzuia lango la hospitali hii. Nje ya hospitali kuna maua. Viti vya magurudumu vinaonekana, pia kuna hema lililo hapo nje kwa ajili ya kufanya huduma mbalimbali.

Watu wanaonekana wakiwa katika eneo lililotokea ajali. Mtu mmoja ameinua simu yake juu kuonekana kama anarekodi. Pale mbele kuna kijana ambaye amevalia shati ya samawati na kofia nyeupe huku akiwa amebeba mkoba mgongoni anaonekana kutazama pia. Kuna gari ambalo limeanguka na moto unawaka hapo chini na ukiangalia upande wa juu kabisa kuna moshi ambayo imejaa mahali hapa. Halafu kule nyuma kuna miti na pia juu kuna mawingu.

Mwanamke mmoja ametabasamu na ameketi huku akiwa amemlea mtoto juu ya kitanda cha hospitali. Nyuma yake kuna neti ya rangi nyeupe ambayo inaonekana ikiwa imefungwa. Mtoto huyo amevishwa mavazi ya rangi nyeupe na mama huyu amevalia vazi la rangi ya kijani kibichi.

Hii ni nchi kavu, kwa hivyo wanawake wanalazimika kwenda mbali sana kuteka maji, huku wakiwa wamebeba watoto wao. Mwanamke huyu amebeba kibuyu cha rangi ya manjano mgongoni, kwa kufunga tu na kamba na mwingine yuko mbele yake pia amefanya vivyo hivyo.

Mzee mmoja aliyevaa kofia na ana fimbo mkononi ili kutumia kutembea, amesimama huku akisoma maandishi ya daktari fulani ambaye anapeana dawa za mapenzi, nguvu za kiume na pia anamfunga mke ama mume dhidi. Nambari zake za simu pia zimeekwa hapo.

Aliyekuwa waziri wa afya bi Nakumicha anaonekana akiwa ameshika zawadi, akimkabidhi mwanamke mmoja ambaye ameketi huku amemlea mtoto mchanga hapa ni hospitalini na hicho ni kitanda cha hospitali.

Wanawake watatu na mwanamume mmoja wanaonekana. Yule mwanaume na mwanamke mmoja wanaonekana wakiwa wanaosha mkono, huku mwanamke aliye nyuma yule mwanaume akiwa anatazama. Mwanamke aliyevalia blausi ya rangi ya manjano ndiye wa mwisho kwenye foleni, na nyuma yake kuna kichaka cha rangi ya kijani kibichi.

Mvua kubwa sana imenyesha na maji yamefurika barabarani kutokana na mifereji duni. Bajaji na pikipiki zinalazimika kupita tu ndani ya maji hayo na hata yule mwenye pikipiki ameweka mwavuli ili kujikinga.

Wahudumu wako hospitalini huku wakiwa wanafanya oparesheni. Wote wamevalia barakoa ili kuhakikisha wanajikinga na athari yoyote inayoweza kutokana na kazi wanayoifanya. Wote wanafanya kazi kwa makini.

Chupa nyingi sana na tofauti tofauti ziko hapa. Chupa za pombe, chupa za maji aina tofauti tofauti na pia kuna zile ambazo zimewekwa upande wa juu. Kuna zile tu ziko sakafuni. Jengo hili limejengwa kwa kutumia mbao na kuna lango upande huo mwingine.

Wanaume wawili wanaonekana. Mmoja akiwa juu ya pikipiki na mwingine akiwa nyuma akiwa ni kama anaisukuma pikipiki hiyo. Pikipiki yenyewe imebeba vibuyu vya rangi ya manjano. Hapa kunaonekana kuwa barabara imefurika na hivyo ikafunikwa na maji. Upande ule kuna miti ambayo inaonekana pia maji yamefikia karibu na matawi.

Dawa hii hutumika kama kirutubisho cha madini ya chuma kwa watu wenye upungufu wa damu. Sanduku na chupa vinaonyesha ni aina asili ya vidonge vidogo vinavyofunikwa ili kumeza kwa urahisi, kifurushi hiki kina vidonge mia moja ishirini na mtu anaarifiwa kumeza moja tu kwa siku.

Tembe za dawa za milligramu mia tano zinaonekana, dawa hizi kwenye boxi hii ni dawa sitini maanake ni ishirini mara tatu, zinakuja kwa kundi tatu tatu mara ishirini.

Nyumba nyingi za matope zinaonekana kuonyesha watu wengi wanaishi hapa na wanaoishi hapa si wale watu wenye pesa nyingi au mabwenyenye. Ni watu wanaong'ang'ana kujikimu kimaisha. Wakati ni wa jioni na pia ukiangalia shamba yao imekauka.

Wahudumu waliovalia reflector wanatoa maelezo kwa wale waliosimama upande huo mwingine. Ndoo nyeupe mbili zimeekanishwa moja juu ya nyingine na ile ya chini ina mfereji wa kutolea maji.

Mwanaume mmoja aliye na ndevu yuko hospitalini na amelazwa kitandani huku akiwa amefungua mdomo wake ili kupewa huduma ya meno. Daktari anaye onekana amevalia barakoa na pia ana miwani na mikononi ana glavu nyeupe pepepe.

Mikono na miguu iliyoathirika na ugonjwa, inaonekana ni ya mtoto na kando yake pia kuna mtoto mwingine maanake tunaona miguu miwili na wameketi mahali juu kwa kitu kilichotengenezwa kwa kupitia mbao. Yule mtoto mwingine anaonekana akiwa amevalia kitu cha rangi ya samawati. Mtoto huyu ambaye tunaona miguu yake na mikono yake, anaonekana akiwa amevaa vyeupu veupe.

Madaktari wawili wa kike wanaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha matibabu. Madaktari hao wamevalia barakoa wote na ukiangalia pale nyuma kuna rafu ambazo zimewekwa dawa. Mgonjwa huyu amefungua mdomo na kuonekana kuwa anatibiwa ndani ya mdomo.

Mwanaume mmoja anatoka chooni huku mkono mmoja akiwa amejiegemeza kwa mkongojo na mkono mwingine ukiwa umegusa ukuta. Choo hii ina milango ya mabati. Mbele kuna jengo ndogo tu la mabati na kule nyuma kuna majani, kichaka na miti.

Wanawake wawili na mtoto mmoja wanaonekana. Mwanamke mmoja aliyesuka vizuri sana ameketi huku amemlea mtoto huyo anayemtazama muguzi. Muguzi amevalia barakoa na koti jeupe pe pe pe na mkononi ameshika kifaa ambacho anataka kutumia kumtibu mtoto huyu.

Tanki la maji lina shughulikiwa. Wanawake na wanaume wawili waliovalia reflector wapo hapo. Kule nyuma kuna miti ya majani ya kijani kibichi. Pia kuna nyaya ambazo zinapita pita tu karibu na tanki hiyo. Mwanaume mwingine ambaye hana reflector yoyote amesimama huku akitazama tu.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi kwa kivuli ili kujikinga na jua kali ambayo inaonekana ikiwa inawaka kweli kweli. Kuna panga pale ambayo inaonekana inatumika kwa kukatakata hivi vijiti vya aina tofauti tofauti ambavyo viko hapa na vinaonekana kuwa vinauzwa. Kuna mikebe pia ambayo iko hapo na pale chini kuna kibuyu cha maji.

Watu wengi sana wako kwenye foleni, huku wakiwa wamevalia barakoa. Mhudumu mmoja anamhudumia mgonjwa ambaye ameketi na anamdunga sindano begani. Mtu huyu anayehudumiwa amevalia nguo nyeupe na anatazama mbele.

Mama mmoja aliyevalia barakoa ameketi huku akiwa amemlea mtoto wake Mikono yake imeshika mkono wa mtoto wake ili kuhakikisha kuwa daktari anayemhudumia anaweza kumdunga sindano aliyeshika mkononi. Nyuma ya mama huyu kuna dirisha kubwa linaloonekana na kule nje Kuna miti.

Wanawake wawili waliovalia mavazi yanayofanana wako katika chumba hiki. Mwanamke mmoja anaonekana kumwelekeza mwingine aliyeketi pia aliyevalia miwani. Mwanamke huyu anaonekana kushika kitu fulani ambacho anakisongesha na yule mwingine akitazama kwa makini.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya samawati anaonekanka akiwa ameinua mkono wake wa kushoto na mkono wake wa kulia ameuweka chini na anaonekana kutabasamu kabisa. Kuna tanki za maji tatu nyuma yake, za rangi nyeusi.

Daktari mmoja yuko ndani ya maabara. Amevalia barakoa, koti jeupe pepepe na glovu ili kujikinga na madhara yoyote yanayoweza kutokana na vipimo anavyovifanya. Kuna taa ndani ya maabara ili kuhakikisha kuwa daktari huyu anaona vizuri.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameshika kile kifaa cha kuzima moto na amesimama huku akizima moto ambayo inaonekana ikiwaka kwenye ndoo. Pale nyuma yake kuna majani ya rangi ya kijani kibichi na kule mbali kabisa kuna mawingu ambayo yanaonekana. Hapa chini sakafuni kumechorwa laini ya rangi ya manjano.

Mwanamke mmoja anaonekana akitabasamu huku akiwa anashika kitu mkononi. Amejifunga kitambaa kichwani, kuna mwanamke mwingine ambaye ameketi nyuma yake na ameshika tamaa na mwingine nyuma zaidi ambaye pia anatazama. Nyuma yao kabisa kuna mlango.

Huu ni mkutano wa kupeana pedi za kujihifadhi kwa wanawake na wasichana. Pedi hizi zimewekwa pale ili kupeana bila malipo maanake bango zilizoshikwa zinaonyesha kuwa kufanya hivyo kwa wanawake si makosa.

Dawa ya kienyeji imewekwa kwenye chupa na kujazwa hadi juu kisha kufunikwa. Kando yake kuna beseni ya rangi nyekundu ambayo ina vitu vya kitamaduni. Pale nyuma kuna kiraka cha rangi nyeupe.

Mtoto moja ameketi na amenyoa kichwa kwelikweli. Amevalia shati ya rangi nyekundu. Daktari ambaye anamhudumia amesimama huku amevalia koti nyeupe pepepe la mahabara na pia amesuka nywele. Kuna ndoo ya rangi ya manjano ambayo ni ya kutumika kutupa zile dawa zilizotumika.

Tanki ndogo la maji limewekwa hapa ili mtu aoshe mikono yake anapopita hapa. Kuna sabuni pia ya kuhakikisha tu usafi ni wa hali ya juu. Maji machafu yanayotoka baada ya mtu kuosha mkono yake, yanateremka kuingia katika ndoo hiyo iliyofunikwa vizuri kuhakikisha tu yakwamba uchafu hautasambaa.

Chupa ya dawa ya chanjo ya kuzuia suruha, rubela na matumbwitumbwi inaonekana juu ya meza ,imeambatana na sindano ya kudungia dawa ile ,ikiwa kwenye mazingira ya hospitali au maabara ,tembetembe za dawa baadhi yao ikiwa ya rangi ya chungwa na rangi ya samawati zinaonekana pia.

Mwanamke mmoja anaonekana akitabasamu kweli kweli huku akiwa amemshika mtoto mchanga kabisa. Amevalia barakoa na pia amevalia miwani. Kwenye mkono wake wa kushoto, inaonyesha kuwa ni mkenya hodari.

Mwanaume mmoja mwenye majeraha kichwani amelazwa na anaonekana kudhoofika kabisa. Kitanda hiki cha hospitali kimewekwa upande wa ukuta. Kuna paipu inayoonekana kutokea ukutani kuteremka chini ya kitanda hicho.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia sweta, suruali ndefu na pia barakoa, anaonekana akiwa amelala chali. Mwanaume mwingine ambaye amevalia koti la maabara nyeupe pepepe, anaonekana akimhudumia kwa kunyoosha mguu.

Mwanamke mmoja ameketi huku akiwa amemlea mtoto wake anayehudumiwa na mhudumu aliyesimama. Wahudumu wamevalia juu vazi la rangi ya manjano. Mhudumu mmoja anaonekana akiwa anampiga picha kile kinachoendelea na huku mwingine akiwa anatazama tu.

Nyumba yenye paa la nyasi inaonekana, mvua kubwa sana imenyesha na hata maji kufurika, watu wengi wako hapa kuhakikisha kuwa jengo hili halianguki, kwa upande ule mwingine kuna majumba mengine yanayofanana tu na hii inayoshikilia.

Watu sita wanaonekana, huku mmoja wao akiwa ni mtoto ambaye anahudumiwa na afisa wa afya ambaye ni mwanamke. Kuna mwanaume kwa upande wa kushoto amevalia barakoa na pia amevalia na pia amevalia kofia nyeupe. Na pia yule mwanamke aliyemlea mtoto huyo amevalia barakoa na pia anaitazama pia amevalia barakoa.

Mwanamke mmoja aliyevaa hereni ameketi huku mwingine akiwa amesimama akimhudumia. Mwanamke huyu aliyeketi anaonekana akiwa anaangalia upande ule mwingine. Pale kuna meza na pia kuna vitabu ambavyo vipo juu ya meza. Mwanamke mwingine aliyesuka vizuri sana anaonekana akiwa anainama kuzungumza na mhudumu aliyeketi.

Watu wanaonekana wakiwa wanafukia jengo lililoporomoka ili kujaribu kutoa vitu vya dhamana au kumtafuta mtu. Watatu hao wamevalia ovaroli za rangi ya samawati na pia mikononi wako na glavu.

Watu wawili waliojifunika mwili wote na mavazi ya rangi ya manjano na hata kuvalia glovu nyekundu mikononi wanaonekana. Mmoja ameshika kifuniko cheusi ambacho ni cha hilo tanki, naye mwingine ameinua kibuyu cha rangi ya samawati huku akimwaga kile kilicho ndani ya kibuyu. Vibuyu vingine viko hapo kando.

Mtoto mchanga anaonekana akiwa ameinua mkono wake wa kulia huku akimtazama mwanamke anayeonekana kumhudumia. Mwanamke huyu amevaa herini na stetoskopu shingoni na anaonekana pia akiwa amevaa miwani.

Mwanamke mmoja aliyesuka vizuri sana anaonekana akizungumza na hadhira iliyoketi. Baadhi yao wameketi chini na wengine juu ya viti. Wote ni wanawake na wengi wao wamejifunika leso, nyuma yao kuna jengo ambalo halijakamilishwa.

Watu hawa wamevalia barakoa wote. Mwanaume mmoja ameketi na amefungua kitabu huku akiwa ameshika kitabu mkononi. Wanawake wawili wanatazama kitabu hicho. Mwanaume mmoja ameketi kule akiwa anaangalia kando na pia pale nyuma kuna meza ambayo juu yake kuna kitabu kingine na pia kuna kiti cha plastiki.

Lori limeegeshwa eneo la wazi lenye nyasi na miti, lina tanki ya rangi nyekundu linalotumika kunyonya maji taka, watu wawili wamesimama karibu na sehemu ya nyuma ya lori hilo, anga ni safi na ni la samawati, ishara ya hali nzuri ya hewa wakati wa mchana.

Daktari mwanaume ameketi upande mmoja na yule mteja wake ameketi upande huu mwingine ili kuangaliwa macho. Daktari huyu amevalia barakoa ya rangi ya samawati na anaonekana kutazama mashini ile. Nyuma yake kuna simu.

Mwanamke mmoja mkongwe kutokana na mvi iliyo kichwani anatibiwa masikio, kichwani amejifunga kitambaa, wanawake watatu wanamtazama kwa makini, huku mmoja akiwa anatia kifaa fulani ndani ya masikio yake, daktari huyu anayeshughulika amevalia glavu mkononi.

Mhudumu aliyevalia mavazi ya rangi ya samawati na pia glovu mkononi ili kujikinga na uchafu wowote ule, anamhudumia mwanamke mrembo aliyesuka vizuri sana na kujilaza kitandani huku akiwa amefungua mdomo wake ili kumruhusu daktari kumtibu meno.

Kompyuta mpakato iko juu ya meza ya rangi nyeupe. Watu wawili wanaonekana wakitabasamu kabisa huku mmoja akiwa ameinua kidole chake juu. Yule aliye nyuma amevalia miwani na pia amevalia glovu mikononi.

Wanawake kwa wanaume waliopewa vikatabishi vya mikononi wanaonekana wakiwa wameviinua juu, huku mwanamme mmoja akiwa tu anaibonyeza bonyeza ,wale wa nyuma wanaonekana wakiwa wametazama kile wanachofanya .

Muuguzi aliyesuka nywele amevalia glavu na barakoa ili kujikinga na athari yoyote inayowezatokana na mgonjwa huyu. Shingoni ameweka stethoskopu. Mgonjwa amefunga macho na anasaidiwa kupumua na mashine iliyowekwa puani mwake.

Mwanaume mmoja aliye valia ovaroli na glavu nyekundu mkononi pia kuweka kibuyu cha rangi ya manjano mgongoni. Ananyunyizia mimea yake maji, nyuma yake kuna tanki nyeusi la maji na pia kuna miti ya rangi ya kijani kibichi ambavyo inaonekana.

Mwanamke mmoja aliyevalia miwani na pia hirini ameshukwa vizuri sana, anamhudumia mtoto mchanga kwa umakini wa hali ya juu, hospitali hii ina mashine ya ngazi za juu sana.

Mtoto mmoja anahudumiwa huku akilia kwa uchungu wa kudungwa sindano. Makamasi yanamtoka puani. Wauguzi wanaomhudumia wamevalia glovu nyeupe nyeupe mkononi kuhakikisha kuwa hawapatwi na uchafu wowote.

Tanki jeusi la maji limewekwa pale juu na mwanamke mmoja ananawa mkono huku akiwa amevalia barakoa, mtoto amesimama huku akiwa anatazama, mwanamke mwingine amemshika mtoto wake mkono wakiwa wanatembea upande ule mwingine.

Mwanamke mmoja ameketi juu ya kitanda cha hospitali. Kitanda hiki kimetandikwa matandiko meupe pepepe. Ukuta ni la rangi ya buluu na kuna neti ambalo linaonekana. Mtoto aliyebebwa ni mchanga kabisa.